Simu imeshikwa kwenye mkono. Simu yenyewe inaonyesha menu ya M-Pesa. Menu yenyewe ina rangi za kijani kwenye baadhi ya zile sehemu za kwenda kwenye M-Pesa, kisha kuna mahali kuna rangi nyekundu, ambayo mara mingi hutumiwa katika katiza kile ambacho ungetaka kuendelea kufanya.